Chupa za plastiki zilizo na rangi tofautitofauti zina dawa za mifugo pamoja na za mimea. Zimefungwa vizuri na kupangwa katika mashelfu, maelezo ya matumizi yameandikwa juu ya karatasi iliyobandikwa katika chupa hizo. Zinauzwa kwa wakulima na wafugaji.

Watu wa jinsia ya kiume wakishusha na wengine wakizibeba mbolea kutoka kwenye gari kubwa, ili zipelekwe sehemu inayohusika. Mbolea hizo zitatumika kwa ajili ya kilimo cha mazao mbalimbali.

Mwanamke mmoja akiwa katika duka la kuuzia pembejeo za kilimo na mifugo, huku vifungashio mbalimbali vilivyo na mbegu, dawa za mifugo na mimea zimepangwa vizuri katika shelfu.

Duka lililo na shelfu nyeupe zilizofungwa kwa vioo, ndani kukiwa na bidhaa mbalimbali zilizohifadhiwa katika vifungashio tofautitofauti, zinauzwa kwa ajili ya matumizi ya shambani na kwa wanyama wa kufugwa.

Dawa aina ya "Amprocox" iliyohifadhiwa katika chupa na mfuko mdogo, zimefungwa vizuri, zinatumika katika kutibu mafua ya mifugo mbalimbali ya majumbani kama vile: ng’ombe, mbuzi, kondoo na ndege kama vile kuku.

Dawa iliyowekwa kwenye chupa na kufungwa vizuri imeandikwa maelezo ya jinsi ya kuitumia na kuchorwa ng'ombe kwenye karatasi iliyobandikwa katika chupa hio, inatumika kuulia wadudu kwenye wanyama jamii ya ng'ombe.

Kifungashio cha madawa ya vidonge kwa ajili ya wanyama wanaofugwa kama vile paka na mbwa, kimefungwa vizuri huku maelezo ya matumizi ya dawa hiyo yakiwa yameandikwa katika kifungashio hicho.

Mbolea aina ya VUNA iliyopakiwa vizuri katika mifuko na kufungwa, huku maelezo ya jinsi ya kutumia imeandikwa juu ya mifuko hiyo; inatumika mashambani kukuzia mimea mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye milango, kiti na meza ikiwa na dawa zilizohifadhiwa katika chupa tofauti tofauti, na kufungwa vizuri ambazo hutumika katika kutibu mimea na wanyama.

Dawa kwa ajili ya wanyama wanaofugwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ya plastiki na kufungwa vizuri lina ujazo wa lita moja. Dawa hii hutumika kwa wanyama kama vile ng'ombe ,kondoo na nguruwe.

Chumba kilichopakwa rangi ya kijani kibichi, kina shelfu zilizopangwa vizuri, chupa, mifuko na maboksi yenye dawa mbalimbali zinazotumika mashambani na kwa wanyama wanaofugwa majumbani.

Chumba kikubwa kimewekwa mifuko ya mbolea aina ya C.A.N, ambayo imepangwa na kufungwa vizuri. Hutumika mashambani katika ukuzaji wa mimea mbalimbali.

Dawa aina ya fumethailini imewekwa kwenye chupa na kufungwa vizuri, huku boksi lake la kuhifadhia likiwa pembeni, dawa hii hutumika katika kuuwa wadudu kwenye wanyama hasa wanaofugwa.

Dawa aina ya Kupacide iliyowekwa kwenye chupa kubwa ya ujazo wa lita moja imefungwa vizuri, na maelezo ya jinsi ya kutumia yameandikwa kwenye lebo. Dawa hii hutumika kwa wanyama na ndege wa kufugwa.

Wakulima watano wakiwa katika shamba kubwa wakivuna mahindi ambayo yameanza kukauka na kuyaweka katika vikapu, iliwaweze kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuuza iliwajipatie kipato.

Eneo la shamba lililolimwa na kupitishiwa mipira kwa ajili ya umwagiliaji lina zao la vitunguu maji ambavyo vimeanza kuvunwa kutoka katika shamba hilo, ambavyo vitachukulia na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na mkulima aweze kujipatia kipato.

Mwanaume moja akiwa katika shamba ameshika shina la viazi mviringo, ambavyo amevivuna kutoka katika shamba hilo. Mkulima huyu akimaliza kuvuna atasafirisha viazi hivi na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa miti ya matunda ya papai, imepandwa vizuri, imebeba matunda mengi sana. Huku mwanaume mmoja akiwa katika shamba hilo, ameshika mapapai mawili. Matunda haya yakikomaa, huchumwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Mkulima mmoja akikagua matunda ya mimea jamii ya nyanya iliyo na rangi ya kijani, iliyolimwa vizuri katika shamba. Ambayo ikikomaa, huvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea ya viazi mviringo, huku vingine vikiwa vimeanza kuvunwa na kupangwa mafungu mafungu katika ardhi, uvunaji ukikamilika vitachukuliwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wanaume wanne wakiwa kwenye shamba kubwa la mananasi, wakiendelea na zoezi la upakiaji wa mananasi, katika vyombo maalumu kwa ajili ya kupelekwa sokoni ili yakauzwe.

Wakulima watano wakiwa wamebeba ndoo kubwa nyeusi zilizo na matunda ya zao la kahawa wakiweka sehemu maalum iliyo na matunda mengine ya zao hilo kwa ajili ya kwenda kuuzwa, pembeni kukiwa na shamba kubwa la miti.

Magunia mengi yaliyobeba mazao jamii ya viazi na kufungwa vizuri, yakisubiri kuwekwa kwenye gari kubwa aina ya fuso na wakulima, ili yakauzwe sokoni.

Mwanaume mmoja aliyevaa viatu vya mvua, akikagua shamba lililolimwa mimea ya kabeji, ambayo itavunwa na kuuzwa sokoni.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri na kupandwa mimea jamii ya nyanya iliyofungwa kwenye miti kwa kutumia kamba limewekwa mabomba kwa ajili ya umwagiliaji. Mazao ya mimea hiyo yakikomaa yatavunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wanaume wawili wakiwa katika shamba kubwa la miti ya kahawa, wakichunguza na kuvuna matunda mekundu ya zao hilo kwaajili ya kwenda kuuzwa.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri na kupandwa mimea tofauti tofauti, limewekwa mabomba ya maji kwa ajili ya umwagiliaji. Ambapo mazao ya mimea hiyo yakikomaa, yatavunwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Mikungu mingi ya ndizi ilyokoma imewekwa chini eneo la wazi, huku watu walioko katika eneo hilo wakiuza na kununua ndizi hizo, huku wengine wakiwa wamekaa pembeni.

Wakulima watano wakiwa katika shamba lililolimwa mahindi pembeni kukiwa na migomba, wakipakia mahindi yaliyokomaa na kuvunwa katika mifuko kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Mkulima mmoja aliyevaa koti la rangi ya kijani, akiwa kwenye shamba kubwa lililolimwa migomba mingi iliyo na ndizi zilizokomaa, ameshika mkungu mmoja wa ndizi uliokomaa na tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa, lililopandwa mimea jamii ya nyanya, wakivuna matunda ya zao hilo na kuweka katika matenga meusi, yenye nyanya yaliyombele ya shamba hilo, kwaajili ya kwenda kuuzwa.

Mwanaume mmoja akiwa katika shamba kubwa lilolopandwa mimea iliyofugwa kwenye miti ameshika toroli lilio na matunda aina ya piliplili zilizokomaa na zenye rangi tofauti tofauti zikiwa tayari kwa kupelekwa sokoni na kuuzwa .

Wakulima wawili wakiwa katika shamba lililopandwa mimea tofauti tofauti, kama vile kabichi na viazi vyekundu, ambayo ikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni, kwa ajili ya kuuzwa.

Mimea jamii ya nyanya iliyopandwa katika shamba na kufungwa kwenye miti, ina matunda mengi yenye rangi nyekundu na kijani, iliyo tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanaume mmoja aliyevaa ovaroli, akiwa katika shamba lililopandwa mimea jamii ya nyanya, iliyofungwa kwenye miti kwa kutumia kamba; ameshika ndoo yenye nyanya ambazo zipo tayari kwa kuuzwa.

Mimea jamii ya nyanya yenye matunda ya kijani na nyekundu yaliyolimwa kwenye mifuko, yakiwa tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Wanawake wawili, wakiwa katika shamba kubwa lililojaa miti ya kahawa iliobeba matunda, wakichunguza na kuchuma matunda yaliyokomaa ili yakauzwe sokoni.

Wanaume wawili wakiwa katika shamba kubwa lililolimwa mimea mbalimbali na miti ya matunda aina ya maembe, wakichunguza matunda hayo kama yako tayari kwa ajili ya kuvunwa ili yapelekwe sokoni yakauzwe.

Wanaume wawili wakitembea katika shamba kubwa lililolimwa kwa mfumo wa matuta, na kuwekwa mipira kwaajili ya umwagiliaji likiwa limepandwa mimea ya vitunguu, itakayovunwa na kuuzwa sokoni.

Wakulima wengi wakiwa katika shamba kubwa lililolimwa mimea jamii ya vitunguu maji, wakivuna na kupakia katika magunia, ili yasafirishwe na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba la kioo lililojengwa kwa kutumia miti na kulimwa kwa mfumo wa matuta, huku likiwa limepandwa mimea jamii ya nyanya ambayo huvunwa na kuuzwa sokoni.

Wakulima wanne wakiwa katika shamba kubwa wakivuna mazao yaliyokomaa, na kuyaweka katika ndoo za plastiki, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Mwanamke mmoja aliyevaa fulana ya rangi nyekundu na suruali nyeusi, ameshika kikapu kidogo kilicho na nyanya nyekundu, zingine zikiwa kwenye kikapu chini zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanaume na mwanamke wakiwa katika shamba kubwa la miti ya matunda aina ya maembe, wakichuma matunda yaliyo komaa ili yachukuliwe na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa, ambalo limezungukwa na migomba, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa viazi mviringo, ambavyo vitapelekwa sokoni na kuuzwa.

Mwanamke mmoja aliyevaa fulana ya rangi nyeupe na sketi ya rangi nyeusi akiwa ameshika mahindi matatu, mengine yakiwa yameanikwa chini, ili yakauke vizuri kwa ajili ya kuenda kuuzwa.

Wakulima wakichambua na kupakia katika ndoo, vitunguu maji vilivyokomaa na kukauka vizuri ili visafirishwe na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wanawake watatu na wanaume watatu wakiwa wanapanga mazao aina ya ndizi katika gari kubwa aina ya fuso, ambayo yatasafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa shambani huku mmoja akiwa amebeba mtoto mgongoni wakiendelea na zoezi la uvunaji wa viazi mviringo ambavyo vitabebwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Wakulima watatu, wakiwa katika shamba kubwa lilozungukwa na miti, wakiendelea na zoezi la uvunaji wa viazi mviringo ambavyo vitachukuliwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Wakulima wengi wakiwa wanasafisha na kupakia kwenye mifuko zao aina la kahawa lenye matunda mekundu, kwa ajili ya kwenda kuuzwa na kupelekwa viwandani.

Shamba kubwa lililolimwa mimea jamii ya migomba huku mengine ikiwa tayari na zao la ndizi ambayo huchumwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti la rangi ya khaki, akiwa katika shamba lenye miti ya matunda aina ya parachichi, akikagua matunda hayo kama yamekomaa ili yapeleke sokoni na kuuzwa.

Mimea jamii ya nyanya iliyopandwa katika mifuko na kufungwa kamba ina matunda ya rangi ya kijani na nyekundu ambayo huchumwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo kavu la ardhi lililo na zao la mimea ya karoti iliyoanikwa ikiwa tayari imekomaa ikisubiri kuchukuliwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa .

Mwanamke mmoja aliyeshika koleo akikagua matunda mekundu ya zao la kahawa, ambayo yatawekwa kwenye mifuko kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni hapo baadae.

Mkulima mmoja aliyevaa ovaroli la rangi ya bluu, akiwa katika shamba kubwa lililolimwa mimea jamii ya tikiti maji, akiwa ameshika tunda ambalo limekomaa, na mengine yakiwa chini tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Wakulima wanne, wakipanda mbegu za mimea katika kitalu cha udongo kilichotengenezwa kwenye kichanja cha miti. Mbegu hizi zikiota na kutoa mimea ambayo ikikuwa vizuri itahamishiwa shambani au bustanini.

Wakulima wengi wapo katika eneo lililo na miti pamoja na majani huku wengine wakipanga vizuri katika matrai matunda aina ya parachichi, ambayo wanaweza kuyauza kuyapeleka viwandani au nyumbani kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Mkulima mmoja akiwa katika shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea, huku mabomba ya maji kwa ajili ya umwagiliaji yakiwa yamepitishwa; akikagua mimea hiyo hapo shambani.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta, limepandwa mimea tofautitofauti, huku mabomba ya kupitishia maji yakiwa yamewekwa, kwa ajili ya kumsaidia mkulima kumwagilizia mimea hiyo.

Shamba la kioo lililojengwa kwa kutumia miti na kulimwa kwa mfumo wa matuta, likiwa limepandwa mimea jamii ya pilipili hoho inayotoa matunda ya rangi ya njano na nyekundu.

Shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta, na kuwekwa mabomba ya maji kwa ajili ya umwagiliaji, limepandwa miche ya mimea jamii ya maharage.

Shamba kubwa lililopandwa migomba na mimea mingine, huku migomba mingi ikiwa tayari imebeba mikungu ya ndizi iliyokomaa; inaweza kuvunwa kwa ajili ya kwenda kuuzwa au kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Shamba kubwa la kioo lililojengwa kwa vyuma na kulimwa vizuri, limepandwa mimea ya aina mbalimbali; huku sehemu nyingine ya shamba hilo ikiwa bado haijapandwa.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri na kupandwa miti ya matunda ya mapapai, huku miti hiyo ikiwa imebeba matunda mengi ya rangi ya kijani, na mengine yakiwa tayari kwa kuvunwa.

Eneo la shamba lililojengwa kwa miche na kuwekwa wavu, limelimwa kwa mfumo wa matuta na limewekwa mabomba ya kupitishia maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea iliyopandwa .

Shamba kubwa la kioo lililojengwa kwa vyuma lina vyombo vyenye ukubwa tofauti tofauti vilivyopandwa mimea mbalimbali na kuwekwa majina katika mimea hiyo .

Mashine ndogo yenye rangi ya kijani, nyekundu na nyeusi imewekwa katika eneo la ardhi lililo na majani mafupi, hutumika katika kulimia na kuliandaa shamba ambalo litapandwa mimea mbalimbali na wakulima.

Mashine ndogo ililyo na rangi nyeusi na nyekundu inatumika katika kulima na kuliandaa eneo la shamba ambalo litapandwa mimea mbalimbali huku pembeni kukiwa na mimea yenye rangi ya kijani na nyumba. Eneo hili limezungushiwa uzio uliojengwa kwa mbao.

Shamba kubwa linalolimwa kwa kutumia mashine aina ya trekta huku, mtu mmoja akiwa ndani akiliendesha. Mashine hii husaidia kurahisisha kazi za ulimaji na inalima eneo kubwa kwa muda mfupi.

Wanaume wawili wakiendesha mashine kubwa aina ya trekta, kulima shamba na kulitayarisha kwa ajili ya kupanda mbegu za mimea mbalimbali, mashine hii hurahisisha kazi ya ulimaji na inalima eneo kubwa kwa muda mfupi.

Mbogamboga za majani zimepandwa katika matundu ya mabomba marefu meupe, ambayo yamepitishiwa mipira meusi inayotumika kupitisha maji yenye virutubisho mbalimbali kwa ajili ya kukuzia mbogamboga hizo .

Mwanaume mmoja akilima shamba kubwa lililozungukwa na miti kwa kutumia mashine aina ya trekta, ambayo ina mrahisishia kazi ya ulimaji wa shamba hilo.

Mashine aina ya "TROY-BILT", inatumiwa na mkulima mmoja wa kiume kwa kulima shamba kubwa lililozungukwa na majani, ambalo litapandwa mimea mbalimbali.

Mkulima mmoja aliyevaa suruali na buti za mvua akilima kwa kutumia mashine, shamba lililopandwa mimea tofauti tofauti.

Mashine kubwa aina ya trekta ikilima shamba kubwa lililo na majani mengi, huku likiwa limezungukwa na miti. Shamba hili likikamilika, litapandwa mimea mbalimbali.

Mabwawa yaliyojengwa kwa cement na kuwekwa maji yana mabomba na samaki wadogowadogo ambao wanafugwa katika mabwawa hayo. wanaweza kutumika kama chakula au kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Samaki wadogo wengi wenye rangi ya chungwa wapo katika tanki kubwa la kioo lililo na maji mengi pamoja na mawe na mimea yenye rangi ya kijani, samaki hawa ufugwa kwa ajili ya mapambo katika sehemu mbalimbali kama vile mahotelini, majumbani na maofisini.

Samaki wawili wenye rangi ya machungwa, wapo katika tanki kubwa la kioo lililo na maji mengi, pamoja na mawe yenye rangi tofauti tofauti. Samaki hawa hufugwa kwa ajili ya mapambo katika sehemu mbalimbali, kama vile majumbani, maofisini au mahotelini.

Samaki wengi wenye rangi mbalimbali wakiwa katika tanki kubwa lililojazwa maji mengi, ambalo linatumika kuwafugia. Samaki hawa hutumika kama mapambo katika sehemu mbalimbali, kama vile hotelini, majumbani, au maofisini.

Samaki wenye rangi ya machungwa na nyeusi wakiwa kwenye Tangi lenye maji mengi, mimea, mashine mbalimbali pamoja na mawe yenye rangi tofauti tofauti. Tangi hili linatumika katika kuwafugia samaki hao.

Samaki mkubwa mwenye rangi nyekundu akiwa katika chombo kikubwa kilichojazwa maji kinachotumika katika kumfugia. Samaki huyu anatumika kama sehemu ya mapambo katika maeneo mbalimbali kama vile: majumbani, maofisini au mahotelini.

Bwawa kubwa lenye maji mengi lina samaki wengi na mitambo mbalimbali linatumika katika kuwafugia samaki hao. Ufugaji huu ni wa kisasa na unamsaidia mfugaji kupata kipato pindi atakapowauza samaki hao

Bwawa kubwa lililo na maji mengi, limejengwa kwa kutumia saruji. Lina samaki wengi aina ya kambale, pia limezungushiwa wigo kwa kutumia wavu mkubwa mweusi, ulioshikiliwa na mbao.

Mwanaume mmoja akilisha samaki wengi waliopo katika chombo kikubwa cha plastiki, kilichojazwa maji na kuwekwa mitambo tofautitofauti, kinachotumika katika ufugaji wa samaki hao.

Duka lenye dawa pamoja na tanki lililo juu ya meza, ambalo lina maji, mashine ya kusafishia maji pamoja na mapambo mbalimbali; hutumika katika ufugaji wa samaki.

Mazao mbalimbali kama vile maharage njugu, mahindi, mihogo mikavu na ngano, imewekwa kwenye mifuko na ndoo ndogo nje ya duka la kuuzia nafaka hizo. Nafaka hizi hutumika kama chakula sehemu mbalimbali kama vile; majumbani, mashuleni na mahotelini.

Mazao ya chakula ya aina mbalimbali kama vile maharage, yakiwa yamepakiwa vizuri kwenye mifuko yakiwa tayari kwa kuuzwa kwa watumiaji.

Eneo la msitu lililo na miti mingi ya kijani pamoja na vichaka, huku mto mdogo wenye maji tiririka ukiwa umekatiza katikati ya eneo hilo, una mawe na daraja lililojengwa vizuri ili watu wanaofika eneo hilo waweze kuvuka.

Mwanaume mmoja aliyevaa buti anamwagilia miche ya miti ya aina mbalimbali iliyopandwa katika kitaru, ambayo itachukuliwa na kwenda kupandwa sehemu tofautitofauti ili kutengeneza misitu ambayo sio ya asili.

Miche ya miti ya aina tofautitofauti; iliyopandwa katika mifuko na vyombo vya plastiki, itachukuliwa na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali, kwa ajili ya kutengeneza misitu ambayo sio ya asili.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa miche mbalimbali ya miti katika mifuko ya plastiki yenye rangi tofauti tofauti pembeni kukiwa na miti mirefu, mifupi pamoja na majani.

Mwanaume mmoja mzee akichunguza miche ya miti tofauti tofauti, iliyopandwa kwenye mifuko myeusi ya plastiki huku akiwa amezungukwa na wavu mweusi ulioshikiliwa na miti.

Wanaume wawili wameshika mipira inayopitisha maji wakimwagilia miche ya miti iliyopandwa katika kitalu ambayo baadaye itaenda kupandwa maeneo mbalimbali.

Sehemu ya shamba iliyojengwa kwa vyuma na kuwekwa wavu, imepandwa mimea ya mbogamboga katika matundu madogo yaliyopo katika mabomba marefu. Mabomba haya yapo juu ya kichanja na yanapitisha maji yaliyo na virutubisho mbalimbali. Kilimo hiki hakitumii udongo.

Mbogamboga za majani zimepandwa katika matundu ya mabomba marefu meupe, ambayo yana uwezo wa kupitisha maji yenye virutubisho. Kilimo hiki hakitumii udongo katika kukuzia mimea.

Mimea tofauti tofauti iliopandwa katika mabomba yenye mashimo madogo madogo, pamoja na beseni meusi madogo. Vyote hivi vinawezo wa kupitisha maji yaliyo na virutubisho mbalimbali ili kusaidia mmea kukua vizuri.

Mwanaume mmoja, akiwa katika hema kubwa na la kisasa, akichunguza matunda ya mimea aina ya strobeli iliyopandwa katika matundu ya mabomba marefu meupe, yenye uwezo wa kupitisha maji yenye virutubisho mbalimbali.

Sehemu ndogo iliyo na mabomba yaliyowekewa maji yenye virutubisho, yamepandwa mimea ambayo inakuwa bila kutumia udongo chini kukiwa na ndoo kubwa nyeusi inayopeleka maji kwenye mabomba hayo.

Eneo kubwa lililozungukwa na miti mirefu likiwa na mbao zilizojengwa vizuri na kupangwa mabomba yaliyopandwa mbogamboga za majani bila kutumia udongo.

Eneo la wazi lililojengwa vizuri kwa kutumia mbao na kuwekwa mabomba makubwa, ambayo yametumika kupandiwa mboga mboga za majani. Kilimo hiki hakitumii udongo, bali kinatumia maji na madini mengine kukuzia mimea.

Sehemu ya shamba iliyo na majani makavu pamoja na ya kijani imepandwa miti ya matunda, na mbele yake kukiwa na mashine aina ya trekta. Matunda hayo yakikomaa yatavunwa na kupelekwa kiwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa mimea mingi aina ya kabichi, iliyopandwa kwa mistari minyoofu. Mimea hii ikikomaa, huvunwa na kuuzwa au kupelekwa viwandani, kwa ajili ya kuchakatwa, na kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Eneo kubwa la ardhi lililolimwa na kupandwa mimea jamii ya mbogamboga, likiwa limejengwa kwa kutumia vyuma, huku mkulima mmoja akihudumia mimea hiyo ambayo ikikomaa huvunwa na kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa mimea aina ya kabeji, huku pembeni kukiwa na nyumba pamoja na miti mingi, mimea hii ikikomaa huvunwa na kwenda kuuzwa au kuchakatwa viwandani ili kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Nyanya nyingi zilizokomaa vizuri zipo kiwandani zimewekwa katika matrei yenye rangi ya kijani zikiwa katika hatua ya uchakatwaji ili kutengeneza bidhaa mbalimbali kwaajili ya matumizi tofautitofauti.

Eneo kubwa lilojengwa kisasa, linatumika kama zizi la kufugia ng'ombe wengi, ambao wana rangi nyeupe na nyeusi. Ng'ombe hawa hutumika viwandani, kutoa bidhaa mbalimbali kama vile nyama, maziwa na ngozi.

Chumba kikubwa kilicho na madirisha mengi na kuku wengi wenye rangi nyeupe ambao wanatumika katika uzalishaji wa mayai na nyama. Bidhaa hizi hutumika viwandani au kuuzwa kwa watumiaji.

Mwanaume mmoja aliyevaa viatu vya mvua, akiwa katika shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea mbalimbali, ikiwemo mahindi.

Mwanaume mmoja, akiwa katika mashine aina ya trekta ambalo analiendesha, ili kulima shamba kubwa, litakalo tumika katika kupandwa kwa mimea mbalimbali.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati ya rangi nyeupe na sketi ya rangi ya bluu, akiwa kwenye shamba kubwa la mikahawa, akichunguza matunda ya mimea hiyo ambayo huchumwa na kupelekwa viwandani.

Wafanyakazi wengi waliovaa sare wakiwa katika chumba kikubwa kinachotumika kama kiwanda wakitengeneza na kupakia maua yenye rangi mbalimbali katika vifungashio maalumu .

Shamba kubwa lililojengwa kwa vyuma, karatasi ngumu na wavu mweupe, limelimwa vizuri na kupandwa mimea mbali mbali ambayo huvunwa na kupelekwa viwandani. Limezungukwa na vilima vilivyo na miti mingi.

Shamba kubwa lililo limwa na kupandwa mimea aina ya kabichi ikiwa tayari kwa kuvunwa, ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupandwa mimea jamii ya nyanya iliyofungwa kwenye miti kwa kutumia kamba, ina matunda mekundu na kijani ambayo yatavunwa na kupelekwa viwandani.

Mkulima mmoja aliepanda katika mashine aina ya trekta akitumia katika kulima shamba kubwa ambalo litapandwa mimea mbalimbali ambayo ikikomaa huvunwa na hupelekwa viwandani.

Nyumba ya kioo iliyojengwa kwa kutumia miti, inatumika katika kilimo cha mimea mbalimbali, ambayo huvunwa na kupelekwa viwandani, ili kutengeneza bidhaa mbalimbali.

Eneo la shamba lililolimwa, limepitishiwa mipira yenye rangi nyeusi; ambayo inapitisha maji na itatumika katika umwagiliaji wa mimea ambayo itapandwa hapo shambani, huku pembeni kukiwa na mimea mingine pamoja na miti.

Shamba kubwa lenye udongo mkavu limelimwa na kupandwa mimea, limepitishia mabomba yanayopitisha maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Eneo la shamba lililolimwa na kupandwa mimea, limeota majani mengi. Huku likiwa limepitishiwa mabomba membamba meusi, yanayotumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Eneo la shamba lililolimwa na kupandwa mimea mbalimbali likiwa na bomba za maji ambazo hutumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo.

Shamba lililolimwa vizuri na kupandwa mimea, limewekwa mabomba mapana meusi ya kupitishia maji kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Eneo dogo lililolimwa na kuzungukwa na majani mengi, likiwa limwekewa mipira ya kupitishia maji inayotumika katika umwagiliaji wa sehemu hiyo iliyolimwa.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mfumo wa matuta, na kupandwa mimea jamii ya maharage, limepitishiwa mabomba meusi mwembamba, kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Shamba kubwa lililojengwa kwa vyuma na karatasi ngumu nyeupe limelimwa vizuri na kupandwa mimea, huku likiwa limepitishiwa mipira myembamba ya maji inayotumika katika umwagiliaji.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri na kupandwa mimea kwa mistari, limewekwa mabomba ya kupitishia maji yanayotumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa vizuri na kupandwa mimea limewekwa mabomba ya kuptitishia maji, yanayotumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo.

Shamba lililolimwa vizuri na kupandwa, limepitishiwa mabomba ya maji, ambayo yanatumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kuwekwa bomba za maji, ambazo hutumika kwa ajili ya umwagiliaji, limepandwa mimea jamii ya maharage.

Shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta limepandwa mimea jamii ya mahindi, na limepitishiwa bomba kubwa jeupe linalopitisha maji na linatumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo shambani.

Shamba kubwa lililomwa na kupandwa mimea, limepitishiwa mabomba membamba ya kupitishia maji inayotumika katika umwagiliaji wa mimea hiyo hapo shambani.

Eneo kubwa la ardhi lililo na miti ambayo ipo mbalimbali, mabonde na mlima ulio na mawe pamoja na theluji, huku anga likiwa la bluu. Sehemu hii ni kivutio kikubwa cha utalii hivyo husaidia kuongeza pato la taifa.

Eneo kubwa la ardhi lililo na majani, miti mingi yenye rangi ya kijani pamoja na barabara inayotumika na watu na vyombo vya usafiri. Pembeni kukiwa na bwawa kubwa lililo na maji mengi ambayo ni masafi.

Eneo la ardhi lina mabonde na milima iliyo na majani, vichaka na miti inayoleta ukijani wa kuvutia, huku anga katika eneo hilo likiwa na mawingu yenye rangi ya kijivu likiashiria hali ya mvua.

Eneo kubwa la ardhi, lililo na majani makavu na majani ya kijani, mawe yaliyopangwa, miti mirefu na mifupi, linaweza kutumika kama makazi ya wanyamapori, kama vile; nyani, swala, pundamilia na wengine.

Eneo la ardhi lenye mabonde na milima yenye miti na vichaka, kuna bwawa kubwa lenye maji tulivu, pembeni kukiwa na daraja kubwa linalotumika na watu kwa ajili ya kuvuka eneo hilo.

Eneo kubwa la ardhi lililo na miti mirefu na mifupi pamoja na mawe makubwa na madogo yaliyojipanga vizuri. Nyuma kukiwa na mlima mrefu, huku anga likiwa la bluu pamoja na mawingu meupe.

Eneo la pori lililo na majani, miti pamoja na milima; likiwa na wanyama wa porini kama vile: pundamilia, swala na wengine.

Eneo la wazi lililo na miti, vichaka, majani yaliyokauka, pamoja na milima, lina barabara ya vumbi na nguzo zilizopo pembezoni mwa barabara hiyo.

Eneo kubwa la ardhi iliyo tambarare ina majani mabichi na yaliyo kauka, kwa mbali kukiwa na mlima mdogo ulio na miti mingi, huku wanyama pori jamii ya tembo wakitembea eneo hilo.

Wanyama pori jamii ya pundamilia na ngiri, wakiwa katika eneo la wazi lenye majani miti mirefu pamoja na vichaka huku wanyama jamii ya pundamilia wakila majani ya eneo hilo.

Eneo kubwa la ardhi lililo la tambarare lina majani na miti, kwa mbali kukionekana majengo ya aina tofauti tofauti. Huku mnyama wa porini jamii ya twiga akiwa amesimama katika eneo hilo.

Mnyama mmoja wa porini jamii ya swala akikimbia eneo la wazi lenye majani na kuzungukwa na miti yenye vichaka, huku barabara inayoweza kupitisha magari ikipita katikati.

Eneo kubwa la ardhi lenye majani yaliyo kauka lina mti mmoja na wanyama pori kama vile twiga na wengine, huku mlima mrefu ukionekana kwa mbali.

Eneo kubwa la ardhi lililo tambarare katikati kukiwa na mlima ulio na mawe mengi na vilima vingine pembeni, lina majani mengi na miti iliyo mbali mbali, huku watu wawili wakitembea katika eneo hilo.

Eneo kubwa la bonde, lililo na maji mengi limezungukwa na milima iliyo na majani pamoja na miti mingi. Juu kukiwa na anga lenye mawingu meupe na ya bluu.

Eneo la bonde ambalo mto unaopitisha maji ukipita katikati, ukiwa na mawe makubwa pamoja na sehemu yenye mchanga, huku likizungukwa na miti pamoja na majani.

Eneo kubwa la ardhi lina majani ya kijani na yaliyo kauka, miche, milima, na nyumba zilizo mbalimbali ambazo zinatumika kama makazi ya watu katika eneo hili.

Wanyama pori aina ya pundamilia wakiwa kwenye ardhi iliyo na majani na miti, pembeni kukiwa na bwawa lenye maji mengi pamoja na ndege weupe walio katika maji hayo.

Mbuzi watano wenye rangi tofauti tofauti wapo katika banda lililojengwa kwa mbao ambalo linatumika kuwafugia, huku wengine wakiendelea kula majani mbuzi hawa wanatumika katika kuzalisha nyama, maziwa pamoja na ngozi.

Eneo kubwa la wazi, lililozungushwa na uzio wa miti mingi likitumika kama zizi la kufugia mifugo kama vile mbuzi na kondoo.

Watu waliovaa nguo aina ya overall nyeupe yenye wavu usoni, wakiwa katika eneo lenye mizinga ya nyuki, huku mmoja akiwa ameshika mfuniko wa mbao wenye nyuki.

Mifugo aina ya mbuzi wakila majani katika banda kubwa lililojengwa kwa kutumia mbao nyingi ambalo linatumika kuwafugia mifugo hiyo.

Mwanaume mmoja aliyevaa miwani akiwa na mbuzi watatu katika shamba kubwa lililopandwa mahindi na kuota majani mengi akilisha mifugo hio.

Mwanaume mmoja aliyevaa ovaroli na kofia ya rangi nyekundu akiwapa matunda aina ya tikiti maji kuku wengi waliomzunguka ambao anawafuga. Pembeni kukiwa na vikapu vidogo vilivyojaa mayai mengi.

Mwaname na mwanamke waliovaa makoti ya rangi nyeupe, wakiwapa chakula kilichopo kwenye ndoo mifugo aina ya kuku wengi waliowafuga. Eneo hilo limezungushiwa senyenge, pembeni kukiwa na mlango wa mbao huku mtu mwingine aliye nje ya nyumba akiwaangalia.

Chumba kikubwa kilichopakwa rangi nyeupe kina madirisha na vyombo vinavyotumika kuwalishia vifaranga vya kuku waliopo katika chumba hicho.

Mifugo aina ya bata na kuku wakiwa nje wanakula chakula chao pembeni kukiwa na banda lenye mlango ambalo linatumika kuwafugia.

Mwanaume mmoja ameshika kuku wawili mkononi, na wengine wengi wakiwa wamemzunguka wapo nje ya banda lililojengwa kwa mbao na kuwekwa bati linalotumika kuwafugia kuku hao.

Mwanamke mmoja akiwapatia chakula ndege wengi aina ya bata, walio katika uzio wa senyenge ambao hutumika katika kuwafugia ndege hao.

Mwanaume mmoja aliye vaa koti la rangi ya kijani na suruali ya bluu akiwakusanya ndege wengi aina ya bata waingie katika banda lililo jengwa kwa mabati na mbao.

Wanawake wawili na wanaume wawili wanapanda mbegu za mimea katika kitalu kidogo kilichojengwa kwa miti. Pembeni kukiwa na wigo wa miti mifupi; mimea hiyo ikikuwa huchukuliwa na kwenda kupandwa mashambani.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kupitishiwa mabomba kwa ajili ya umwagiliaji, limepandwa mimea jamii ya mahindi ambayo ikikomaa itatumika katika uzalishaji wa mbegu.

Mifuko mikubwa meupe iliyo na nafaka mbalimbali kama vile maharage, mahindi, na ulezi, zinauzwa kwa wakulima kama mbegu za kupanda mashambani kwa ajili ya kilimo cha mimea mbalimbali.

Mwanamke mmoja aliyevaa fulana nyekundu, akiwa katika duka lililo na bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kilimo na wanyama huku mezani akiwa ameweka mifuko ya plastiki iliyo na mbegu tofautitofauti zinazouzwa kwa ajili ya kwenda kupandwa shambani.

Wakulima watatu, wakiwa katika shamba kubwa, lililolimwa na kupandwa mimea. Huku mabomba kwa ajili ya umwagiliaji yakiwa yamepitishwa. Mimea hiyo ikikua hutumika katika uzalishaji wa mbegu.

Mbegu ya nyanya inayoitwa "loyal seed" yenye gramu 25 imehifadhiwa vizuri katika mfuko na kufungwa. Mbegu hii hununuliwa na wakulima kwa ajili ya kwenda kupandwa mashambani au bustanini.

Mbegu za mimea ya aina mbalimbali kama vile: bamia na pilipili, vimehifadhiwa vizuri katika mifuko na kufungwa zimepangwa katika shelfu. Mbegu hizi hununuliwa na kwenda kupandwa shambani.

Dawa aina ya "EASEED" iliyohifadhiwa vizuri, katika mfuko ikiwa na gramu kumi, hutumika kama mbegu ya mchicha, utakaopandwa shambani.

Mbegu aina ya (Vuna Seeds) zilizopakiwa vizuri katika mifuko midogo na kufungwa, zimepangwa vizuri katika shelfu; zinatumika mashambani kama mbegu za mimea mbalimbali.

Mbegu za maua ya aina mbalimbali, zimehifadhiwa vizuri katika mifuko na kufungwa, zimepangwa katika shelfu. Mbegu hizi hununuliwa, na kwenda kupandwa mashambani au majumbani, kwa ajili ya uzalishaji wa maua.

Mbegu aina ya (roayl seed) iliyohifadhiwa vizuri katika mfuko na kufungwa, huku maelezo ya matumizi yakiwa yameandikwa juu ya mfuko huo. Mbegu hii hupandwa shambani.

Mwanamke mmoja akiwa katika chumba chenye dawa pamoja na mbegu mbalimbali zilizopangwa vizuri katika shelfu ambazo hutumika katika kuzalisha mbegu shambani.

Dawa aina ya "EASEED" iliyohifadhiwa vizuri katika mifuko ikiwa na gramu kumi, hutumika kama mbegu ya mimea ya mbogamboga itakayopandwa shambani.

Mfuko wa dawa inayoitwa "SOVYA" ulio na gramu tano, ndani kukiwa na mbegu za tunda la tikitimaji zitakazopandwa shambani ili kupata tunda hilo.

Nyumba ya kioo, yenye mashine na mitambo mbalimbali, iliyolimwa mimea ambayo hutumika katika uzalishaji wa mbegu hapo baadaye.

Shamba lililolimwa kwa mfumo wa matuta na kuwekwa mabomba ya maji kwa ajili ya umwagiliaji, huku likiwa limepandwa mimea ambayo inatumika katika uzalishaji wa mbegu.

Dawa aina ya "simlaw seeds" iliyohifadhiwa vizuri katika mfuko na kufungwa, hutumika kama mbegu za mimea ya mbogamboga ambayo itaenda na kupandwa shambani .

Dawa aina ya (royal seed) iliyo hifadhiwa vizuri katika mfuko na kufungwa, hutumika kama mbegu za miti ya matunda aina ya papai, ambayo itaenda na kupandwa shambani.

Dawa aina ya "EASEED" iliyohifadhiwa vizuri katika mfuko na kufungwa, ikiwa na gramu ishirini na tano hutumika kama mbegu ya mmea, ambayo itaenda kupandwa shambani.

Dawa aina ya Vunocid zimehifadhiwa vizuri na kupangwa katika shelfu. Zinatumika kama mbegu za mimea mbalimbali ambayo itapandwa shambani. Huku maelezo ya matumizi yakiandikwa katika mifuko hiyo.

Mbwa mmoja, akila chakula na kunywa maji katika vyombo vya bati, pembeni kukiwa na ua kwenye ndoo, pamoja na kibanda kilichotengenezwa kwa mbao, kinachotumika katika kumfugia. Sehemu hiyo imezungukwa na miti.

Mbwa wawili wenye rangi tofauti wakiwa katika kibanda kilichotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, huku sehemu ya mbele ya kibanda hicho ikiwa wazi, kinatumika katika kuwafugia mbwa hao.

Vibanda vilivyojegwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati vina rangi tofauti tofauti vinatumika kama nyumba za kufugia mifugi mbalimbamli kama vile paka, sungura na mbwa .

Mbwa mmoja akiwa kwenye kibanda kilichojengwa vizuri kwa mbao na mabati, akila chakula sehemu maalumu iliyo tengenezwa kwaajili ya kulia katika kibanda hicho.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati la rangi nyeupe na eproni nyeusi akimuhudumia mbwa mdogo katika chumba chenye vifaa mbalimbali vinavyotumika kupatia matibabu kwa wanyama wanaoufugwa.

Kibanda kilichojengwa kwa mbao kimewekwa mlango wenye komeo, pamoja na dirisha lenye wavu kinatumika katika ufugaji wa wanyama mbalimbali kama vile paka, mbwa, na sungura.

Mwanaume mmoja, aliyevaa shati ya rangi nyeupe na suruali ya rangi ya kaki, akiwa na mbwa saba walio katika eneo lenye mabanda, lililozungushwa uzio wa senyenge na miti.

Sehemu ya wazi iliyo na vibanda ambavyo vimejengwa kwa kutumia mbao na kuezekwa kwa mabati, hutumika katika ufugaji wa mifugo, kama vile; mbwa, sungura na njiwa.

Watu mbalimbali, wakiwashika na kuwapiga picha wanyama pori jamii ya twiga katika eneo maalumu linalotumika kuwatunzia. Pembeni kuna chombo kikubwa cha bluu chenye maji kwa ajili ya wanyama hao.

Wanyama pori aina ya viboko wakiwa katika bwawa kubwa lililojaa maji mengi, wanyama hawa ni wakubwa hivyo huvutia watalii wengi, na husaidia katika kuongeza pato la taifa.

Mnyama mmoja jamii ya nyani, akiwa amekaa katika jiwe kubwa, nyuma kukiwa na mimea ya kijani. Mnyama huyu ni waporini na ni kivutio kikubwa cha watalii. Hivyo husaidia katika kuongeza pato la taifa.

Wanyama wa porini aina ya tembo wakiwa wamesimama katika eneo la wazi lenye udongo pamoja na watoto wao, pembeni kukiwa na mwinuko ulio na majani mengi.

Mnyama mmoja wa porini jamii ya swala akiwa katika eneo la wazi lililo na majani na mawe madogo madogo. Mnyama huyu ni kivutio cha watalii na husaidia katika kuongeza pato la taifa.

Bwawa lililo na maji machafu ambalo limezungukwa na majani pamoja na barabara ya vumbi, ndani kukiwa kuna wanyama pori wawili jamii ya nyati.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti la rangi ya kijani na kofia nyeupe ameshika chupa mbili zilizo na maziwa, huku chupa moja akimnywesha tembo ambaye ni mnyama wa porini.

Watu watatu waliovaa koti za rangi ya kijani na kofia, wakilisha wanyamapori jamii ya tembo waliowekwa katika eneo maalumu lenye uzio, huku wakiwa wamezungukwa na watu wanaowaangalia.